Eneo lenye rundo la takataka na vifaa vilivyotumika, na watu watatu wanaonekana katikati ya mzingira hayo. Mtu mmoja ameketi kwenye kitu kinachoonekana kama pipa, mwingine amesimama, na mtoto ameinama, akichunguza rundo la takataka. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyumba nyingi za muda zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine , kuashiria makazi duni au soko la bidhaa chakavu.

Ndege mzuri mwenye manyoya ya manjano yanayong'aa na mistari meusi na kahawia. Ndege huyu amekaa kwenye tawi la mti kwenye majani mabichi mepesi. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikionyesha uzuri wa asili.

Bustani au hifadhi ya miti mingi ya kijani kibichi na njia ya kutembea iliyotengenezwa kwa mawe, kuna uzio wa mbao na watu wachache wanaonekana wakisimama au kutembea kwenye njia. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya asili na yanafaa kwa matembezi au kupumzika.

Wanaume wawili wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa karibu na mto au mkondo wa maji. Mmoja amevaa shati la miraba na suruali ya jeans huku mwingine amevaa koti jekundu na bakora. Wote wawili wanashika mifuko mikubwa iliyojaa taka wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira iliyochafuliwa na plastiki.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko likila na mto wenye maji ya kahawia na uchafu mwingi. Watu wawili wanaonekana wakijaribu kusafisha au kurekebisha eneo lililoathirika karibu na mti. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na uharibifu ukionyesha athari ya mafuriko.

Chui mwenye macho ya bluu akitazama kupitia uzio wa chuma. Chui huyo ana manyoya yenye madoa meusi na anaonekana akiwa ndani ya eneo lililofungwa, labda bustani ya wanyama au hifadhi. Nyuma yake kuna nyasi na udongo ikionyesha mazingira ya asili.

Eneo la nje la jengo kubwa labda uwanja wa ndege au kituo cha kimataifa kukiwa na bendera nyingi zikipepea. Kuna safu ndege za nguzo za bendera ambazo baadhi zimepakiwa bendera za nchi mbalimbali zikisimama juu ya bustani ndogo yenye nyasi na miti ya mitende. Mbele ya bustani kuna barabara yenye kingo za manjano na kuna magari yaliyosimama. Anga ni ya bluu na kuna mawingu meupe.

Makutano yenye shughuli nyingi za magari na watu, ikiwa na ishara za trafiki zinazoonekana wazi. Kuna magari mengi aina tofauti ikiwemo matatu, lori, magari madogo, pikipiki, zinazoonyeshana msongamano wa magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna mimea na miti inayoonekana pembeni mwa barabara.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na njano likiwa limeegeshwa barabarani, juu ya basi kuna mizigo iliofunikwa na turubai ya kijani. Watu kadhaa wanonekana wakitembea karibu na basi na nyuma kuna basi jengine nyeusi na majengo marefu yenye dirisha ya rangi tofauti. Inaonekana ni kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili upande ya kushoto kuna basi la kijani lenye mchoro na magari mengine. Juu ya barabara kuna daraja la wenda miguu na taa za barabarani zimepangwa kwa umbali, nyuma kuna miti na mabango ya matangazo. Anga linaonekana kuwa na mawingu ikionyeshana hali ya hewa nzuri.